Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya asili, wakiendelea kujipatia mafunzo kwa njia ya vitendo juu ya taaluma hiyo na sanaa muhimu ya ususi, kwa ajili ya kujipatia maarfa na kujikwamua kimaisha.

Kundi la watu wazima (Wanaume kwa Wanawake) wakiwa wamekusanyika na kukaa katika viti, katikati yao kukiwa kuna meza, wakiendelea kupatiwa semina inayotarajia kuwasaidia katika safari yao hiyo ya kimasomo.

Kundi kubwa la wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wapo darasani wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali, mafunzo ambayo yanatarajiwa yatapelekea mabadiliko chanya katika jamii hapo baadae watakapoanza kuyafanyia kazi.

Kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake, likiwa limekaa na kutulia, likiendelea kumsikiliza mwalimu kwa makini, ili kuweza kudhibiti yale anayawafundisha bila kupitwa na chochote, ili wapate kuweza kuyafanyia kazi hapo baadaye.

Kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake, likiwa limekaa na kutulia, likiendelea kumsikiliza mwalimu kwa makini ili kudhibiti yale anayofundisha bila kupitwa na chochote katika hayo.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya shule ya msingi yaliyozungukwa na bustani na vivuli vya miti, na sehemu ya kuegeshea magari; ili kuwapa watoto elimu muhimu inayotarajia kuwaongoza katika maisha yao ya hapo baadaye.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani, baada ya kuwa amekwisha jifunza vizuri kwa mwalimu wao, wanafunzi hao wanatarajiwa kufanya mabadiliko makubwa kwa ajili ya taifa la baadaye.

Kitabu cha somo la baiolojia kikiwa kumwonyhicho kwa somo, hiliesha picha ya mwanaume na mwanamke kitabu kwa ajil kujifunza kwa vitendo.

Upatikanaji wa maktaba katika shule za sekondari ni jambo muhimu na la lazima kwani uwepo wake unawapa nafasi wanafunzi wa sekondari kuweza kuchimba na kutafuta madini nje ya yale wanayopewa na mwalimu wao darasani.

Mwalimu wa kiume wa elimu ya sekondari, akiwa darasani akiendelea kuwafundisha na kuwapa elimu mbalimbali wanafunzi wake, juu ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa binadamu, ili waweze kujua na kufanyia kazi mambo hayo watakayojifunza katika somo hilo.

Chumba kikubwa cha Maktaba chenye kuta zenye rangi ya Machungwa, pamoja na viti na meza vilivyo pangiliwa vizuri, pembeni yake kuna vitabu vilivyo pangwa katika rafu pamoja na wanafunzi wa kike wawili wa elimu hiyo ya Sekondari wakiendelea kutafuta vitabu vya kujisomea.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwajili ya masomo kwa njia ya vitendo, kusoma kwanjia ya vitendo ni muhimu sana ili kuweza kupanua uelewa wa wanafunzi katika masomo yanayohusisha vitendo hivyo.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwa ajili ya masomo kwa njia ya vitendo katika shule za sekondari, masomo hayo ni muhimu ili kuweza kupanua uelewa wa wanafunzi katika masomo hayo, yanayohusisha masomo kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha urembo, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi wao akiwa amevalia koti jeupe, huku wakionyesha tabasamu katika nyuso zao hali inayodhihirisha furaha waliyonayo kujifunza somo hilo.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa wamejumuisha wanaume kwa wanawake, wakiendelea kupata maelekezo muhimu kutoka kwa mkufunzi wao katika chumba maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kuendeshea shughuli hizo.

Vijana wa kiume na wa kike wa elimu ya chuo kikuuu wakiwa wamevalia majoho na tabasamu katika nyuso zao zikiashiria furaha waliyokuwa nayo, tayari kwa kuelekea mtaani baada ya kumaliza masomo yao kwenda kukiwasilisha kile ambambacho wamejifunza katika masomo yao hayo.

Kundi la vijana wa chuo kikuu wakiwa ndani ya chumba kikubwa, kilichoandaliwa maalum kwaajili ya kuendeshea semina ambayo inatarajiwa kuwapa mafunzo yatakayowasaidia katika maisha yao yote watakapokuwa katika kipindi hicho cha masomo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kupata mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao, wanafunzi hawa wanatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika jamii hapo baadae watakapokua wamekwisha maliza masomo yao.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakijumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kumsikiliza kwa makini mkufunzi wao anaeendelea kuwapa mafunzo mbalimbali, ya elimu itakayo wasaidia kuleta mabadiliko makubwa katika jamii hapo baadae.

Mwanadada mrembo anayejihusisha na elimu ya ufundi akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Elimu hii kwa vitendo inawafanya wanafunzi wapate ujasiri wa kuweza kufaya kazi na kutatua matatizo tofautitofauti katika jamii.

Vijana wanaojishughulisha na elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu iliyokoza, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa, ili kuweza kuelewa ufanyaji kazi wa vifaa hivi vya umeme.

Vijana wawili wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao, wakitumia tarakirishi na vifaa mbalimbali vinavyowasaidia kurahisisha uelewa wao katika mafunzo hayo.

Wanafunzi wa kike wanajihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kusoma kwa njia ya vitendo huku mmoja wao akiwa ameshikilia vifaa vinavyomwezesha kuchomelea vyuma. Zoezi hili linawafanya wanafunzi wapate ujasiri wa kuweza kufanya kazi pasi na uoga wowote.

Vijana mbalimbali wanaojihusisha na elimu ya ufundi na teknolojia wakiwa darasani katika chumba ambacho ndani yake kuna vifaa mbalimbali vya kiteknolojia na ufundi, pamoja na mkufunzi wao akiwa darasani akisimamia zoezi hilo jambo ambalo linaleta ishara njema kwa kizazi cha baadae.

Wanafunzi vijana wanaojihusisha na kusoma elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kufanya mazoezi tofauti tofauti, huku mkufunzi wao akiendelea kuwasimamia na kuhakikisha wanalifanya zoezi hilo kwa uangalifu na kwa umakini wa hali ya juu.

Kundi la wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa ajili ya kuweza kulijua somo hilo kwa undani. Huku mkufunzi wao akiendeleaa kuwaelekeza namna ya kutengenezea vifaa mbalimbali muhimu kwa kutumia mbao.